Hapa ni sokoni, kuna umati ya watu. Mwanaume mmoja aliyevaa shati nyeupe anachagua nyanya yalioko kwenye tray.

Hapa ni soko wauzaji wamekusanyika wengi wao ni wanawake kuna bidhaa mbali mbali zinazouzwa kama vitunguu, nyanya, ndizi, mboga na kadhalika.

Hii ni mbele na nyuma ya noti ya elfu moja mbele kuna nembo ya serekali, pia kuna mchoro ya mtu ambaye amefaa suti nyuma kuna michoro ya ndovu. Nyuma ya Ndovu kuna mchoro ya Nyati wawili.

Hizi ni matunda ya aina mbalimabli kama vile parachichi, maembe na kadhalika. Vilevile kuna nguo ya rangi nyeupe na mkebe.

Hapa ni duka, kuna bidhaa mbali mbali zilizopangwa kama vile soda ,juu ya mlango kuna taa zenye mchoro wa mpesa zinazowaka kwa rangi ya kijani.

Hizi ni bunda la noti. Noti zenyewe ni ya shilingi elfu moja, ina mchoro ya mzee aliyevaa suti pia ina nembo la serikali ya Kenya.

Haya ni magari ambayo yanasimama kwenye uwanja. Ni ya rangi tofauti. Mwanaume mmoja anatembea. Nyuma yao kuna msitu wa miti iliyopandwa.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja. Ina nembo ya serikali la Kenya. Kuna mchoro ya mzee na nyumba kwenye noti hili.

Hii ni kibanda iliyoko kwenye soko. Mama mmoja anauza vitu mbalimbali kama vile kitunguu, nyanya, pilipili hoho na kadhalika.

Hii ni punde la noti, noti zenyewe ni ya shilĩngi ya elfu moja, kwenye noti hizi kuna leble ya serekali ya Kenya.

Hapa ni dukani, nje kuna kipaza sauti, gurudumu lililomo kwenye mlango na kreti za soda. Humu ndani kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu.

Kando ya mlango kuna ndoo ya kurushia taka. Humo ndani kuna kreti zilizopangwa. Kwa mlango kuna mahandishi mpesa kuonyesha kwamba huduma za kutoa pesa na kueka kwa simu zinapatikana.

Hili ni gari ya rangi nyeusi ina magurudumu manne upande wa nyuma wa gari hili kuna taa za rangi nyekundu katikati ya taa hizi kuna maandishi mbele ya gari hili kuna vioo ya kuangalia upande wa nyuma.

Hapa ni duka kuu, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa orodha mwanamke moja aliyevaa aproni nyeupe anapeana maelezo kwa mteja.

Haya ni magari. Mawili ni ya rangi nyeusi na mawili ni ya rangi nyeupe . Moja ni ya rangi ya blue , ambapo mbele yake kuna mtu aliyesimama.

Hili ni gari lililoko kwenye barabarani. Gari hili ni la rangi nyeupe. Nyuma kuna miti na ukuta ya mawe.

Haya ni magari yaliyoegeshwa ,ni ya rangi tofauti tofauti ,kuna watu wengine wamevalia magari ilhali mwingine ameketi chini. Kuna mmoja anayesimama.

Huku ni kwenye chumba ndogo kuna magari mawili mwanaume mmoja anaweka mafuta kwenye gari huku mwenzake akitazama.

Hii ni mkono ambao inapeana ufunguo ya gari kwa mwenzake, vidole ya mkono hii imepakwa rangi nyekundu.

Hapa ni duka, ndani kuna mteja ambayo ananunua. Milango imepakwa rangi ya kijani. Juu ya mlango kuna maandishi. Nje ya duka kuna bidhaa zimeandaliwa.

Huku ni kwa soko ambako bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu na kadhalika huuzwa. Kando ya hii vitu, kuna ndoo ya plastiki.

haya ni magari yameegeshwa kwa uwanja magari haya ya aina aina yenye rangi tofauti tofauti, nyuma ya magari haya kuna miti.

Mwanaume na mwanamke wametabasamu uku wakimwangalia mtoto. Mtoto anaangalia tarakilishi. Juu yao kuna maandishi.

Hapa ni mahali ambapo magari huyauzwa. Kuna magari mbali mbali yenye rangi tofauti tofauti kama vile chekundu, cheusi, cheupe na kadhalika. Mbele yao kuna nyumba.

Hiki ni kibanda cha kuuza bidhaa mbalimbali kama vile mahindi, nyanya, karoti, ndizi, viazi na kadhalika. Bidhaa hizi ziko kwa wingi. Kuwa wateja wanao chagua bidhaa hizi.

Hili ni duka la kuuza nguo na viatu, kuna nguo za aina mbalimbali kama vile vitenge vyenye rangi tofauti tofauti. Nguo zenyewe zimepangwa kwenye makabati.